Athari mbaya za mafuriko na maporomoko ya udongo katika eneo la makazi, nyumba zimeharibiwa ,zimefunikwa na matope na uchafu baadhi ya vitu vya ndani kama vile meza, viti vimetolewa nje na kufuniko na maji machafu na matope, watu wapo nje na kufanya tadhimini ya athari iliyotokea.

Wataalamu wa afya wakiwa wanafanya kazi katika chumba cha utabibu, mmoja wao amesimama mbele ya kifaa cha kisasa akiwa amevalia barakoa, na mwingine anashughulika na meza ya vifaa na matibabu hii inaonyesha umuhimu wa teknolojia katika utoaji wa huduma za afya.

binti akiwa amevalia sare ya bluu ya kitabibu amejikita katika kuandika karatasi huku akionyesha umakini na weledi mkubwa, pembeni yake kuna kijana mwingine akiwa anachukua taarifaa kwa njia ya kifaa cha tehama .

Wataalamu wa afya wakitoa huduma katika jamii moja wa wataalamu hao akimpatia mwanamke na huko mwingine akitoa maji ya kunywa, wataalamu wamevaa sare maalumu na barakoa huku wakijitahidi kutoa huduma kwa umma, shughuli kama hizi ni muhimu sana katika kuongeza uelewa wa afya katika jamii.

Vikombe viwili vilivyowekwa maji huku ndani yake kuna majani yanayotumika kutengeneza dawa za asili.

vinywaji mbalimbali, aina ya juisi au pombe, vilivyowekwa kwenye chupa za kioo na plastiki. Vinauzwa kando ya barabara. Uuzaji wa vinywaji kama hivi ni shughuli ya kawaida katika miji au vijiji vingi, ikitoa ajira na kipato kwa wajasiriamali wadogo.

Bidhaa ya dawa au virutubisho vya lishe ambavyo vimefungashwa katika vifungoshio vinavyopendeza, huku kuna maandishi yanayoonyesha bidhaa hii ni bidhaa ambayo haina sukari.